Daktari ameshika mguu wa mgonjwa uliowekwa kwenye kifaa maalum cha msaada wa miguu. Mguu huyo umefungwa bandeji nyeupe na kuna mpangilio wa hospitali unaoonekana kwa mbali, alivyoshika mkono wake.

Mwanamke amelazwa juu ya kitanda cha hospitali huku daktari wa meno akiweka kifaa ndani ya mdomo wake. Daktari huyo anafanya uchunguzi au matibabu ya meno na mazingira yanaonyesha chumba la kliniki ya meno.

Ndani ya jengo refu lenye paa jeupe na pazia za rangi ya krimu. Kuna vitanda vingi vya wagonjwa vilivyopangwa kwa mstari. Vitanda vina mashuka meupe na mito baadhi vikiwa wazi na vingine vikiwa na vitu juu yake. Kuna viti vya kukalia pembeni mwa kila kitanda.

Wanawake wawili wako shambani wakichota maji kwa kutumia mitungi. Mmoja wao amevaa t-shirt jeupe na mwingine shati ya buluu. Wanasimama karibu na kisima au bomba, wakionekana kuwa katika shughuli ya kila siku ya kuchukua maji kwa utumizi ya nyumbani au mashambani.

Chupa moja imeandikwa Muarubaini Herbal Drink na chini yake kuna maandishi neem mkilifi. Chupa hiyo inaonekana kuwa dawa ya mitishamba ikitumiwa kwa tiba au kinga ya ugonjwa mbalimbali. Maandishi yanaeleza kuwa imetengenezwa kutoka na mimea ya Muarubaini.

Meza ya mtaani imejaa mzizi na magome ya miti ya dawa ya asili. Pembeni kuna chupa ya plastiki zilizojaa unga au maji ya miti kishamba. Kuna mikomba ya mifuko ya rangi mbalimbali karibu na bidhaa hizi.

Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno huku wakizungumza na mhudumu wa afya .Aliyevalia mavazi akijibu vya hospitali. Wote wawili wanatabasamu na daktari anaonekana anandika kwenye karatasi au humu pembeni kwa makomputa na vifaa vya matibabu ya meno.

Kidole cha mtu kinapakwa wino na kudumu kwa kutumia kalamu yenye maandishi ya indelible mtu huyo anaonekana kuvaa sweeter jekundu na tukio linaweza kuwa uchaguzi au usajili wa wapiga kura.

Wanawake wawili wameinama karibu na kisima cha maji cha asili kilicho chimbwa ardhini. Mmoja amemimina maji kwenye mitungi wa majano kwa kutumia chombo cha kijani. Ardhi ni kavu na ni ya vumbi na mazingira yanaonyesha ukame ama eneo la jangwa.

mezani kuna kifurushi kikubwa kilicho andikwa vaccine amaril stabalise kikiwa na chupa ndogo ya kijani na maandishi ya taasisi ya pastua daktari. Karibu na kifurushi hicho kuna chupa moja ya kiovu cha bluu pengine kiunganishi cha chanjo. Pia kuna vijikaratasi ya maelezo. Vifaa hizi zinahusiana na chanjo ya homa ya majano.

Kundi la watu limekusanyika karibu na kisima cha maji kilichojengwa, ambapo wanaume wawili wamevalia suti na mmoja wao anamimina maji kwenye mtungi wa plastiki wa manjano, kuna mitungi mingi ya maji iliyoegeshwa kwenye mstari na watu wengine wanasimama kwa heshima kana kwamba ni hafla rasmi ya kuzi.

Kuna chupa ndogo ndogo za dawa zilizoandikwa measles rubela vaccine na jina yake Nenopalms. Hizi ni chanjo zinazotumika kuzuia surua na rubela na zimewekwa kwa mapangilio tayari kwa matumizi katika kituo cha afya au zoezi la chanjo.

Hapo naona kuna chupa nne ambayo imeandikwa vitamin D3 vile inamaanisha sasa hizi ni vitamin ambazo zinazuia hizo disease ambazo zinaitwa rubela na vitu vingine ambavyo watu husikia na hushikwa vile naona.

Watu wameketi ndani ya mitumbwi wakisafiri kwenye mto mkubwa ya maji ya kahawia. Kando ya mto kuna nyumba za nyasi na migomba. Huku watu wengi wakiwa wamevaa mavazi ya rangi tofauti wengine wao wakiwa kwenye hiyo mashua moja.

Hapo tukionapo kuna daktari na mama mwingine akileta mtoto wake adungwe chanjo akiwa ameletea azuie hiyo ugonjwa ambayo siku hizi iko na vitu vinginevyo ambayo unaweza pata hapo hospitalini kwa hiyo mama na mgonjwa wake.

Kuna daktari mmoja wa maskio akitengenezea mama mmoja hapa ,ana shida ya maskio hasa akiaangalia na anatazama vile inaonekana, akiaangalia sana kama ameona shida ya maskio sasa.

Hapa naona mama na mtoto ambaye amewekwa pahali pa kuweka mtoto ambaye hajafika mahali pake pa kuzaliwa na vile naona anasaidia huyo mtoto kupatia kitu ameweka ndani na kusifiwa sasa vile inaonekana na sasa kuangalia mtoto.

Inaonyesha sehemu ya mbele ya Ahero county hospital ambapo kumekua na mafuriko. Maji yamejaa kwenye njia ya kuingia hospitalini, jambo linaloweza kuadhiri utoaji wa huduma za afya. Hali hii inaashiria changamoto na miundo mbinu hasa katika maeneo yenye mvua nyingi. Ni muhimu kwa mamlaka kuhakikisha mfumo bara wa mifereji ya maji.

Vile naona hapa kuna mama ambaye amejifungua ama amezaa mtoto. Sasa huyo mtoto ako nayo sasa ni kama anaangalia kimpendo, sasa anataka kumpea hiyo matiti yake anyonye hiyo maziwa. Vile anashika ana roho na utu wa ubinadamu.

Tunaona hapa hapo, ni vile ambapo, wanaweka miti shamba ama vitu vingine vya Aloevera ambavyo huitwa herbal , kwa vile inatakikana watu wasaidie ama wameenda kutengeneza hizo vitu zingine.

Hapa unaona kuna moto mkubwa ambao umezuka hapo na moshi mweusi ambao uko juu na unaenda juu ikiwa ni barabara, watu wengi wakiwa wanaenda upande huo na magari zinatoka hapo kukimbia hasa kuleta barakoa na vitu vingine.

Kuna daktari mmoja akiwa anaweka chanjo mtoto mdogo ambaye amezaliwa akiwa na mwezi mmoja pia. Mama anavaa barakoa daktari pia, daktari anavaa nguo ambayo inaonekana kama ni buluu vile inavyoonekana kwa huyu daktari.

Hapo kuna wanafunzi na walimu ambaye anasomeshwa vizuri wakiwa na makaratasi, kila mmoja, kila mmoja ako na yake anasoma vizuri, akiwa anasema hivi na hivi, na akiwa anamshtua ama anamuelimisha watoto wake vile inaonekana.

Katika hii tunaona dakitari amevaa koti jeupe na glavu za matibabu akiwa anamtibu mama ambaye anakaa kwenye kiti cha hosipitali. Dakitari anaonekana kuwa makini labda anampima au anamdunga sindano pembeni kwa mwanamke mwingine. Huenda yule mama ana mgonjwa mwingine ambaye anaonekana akidungwa sindano mkononi na nesi mwingine.

Vile inaonyesha mwanaume aliyevaa mavazi ya kazi akiwa ananawa mikono kwenye sinki la maji lilowekwa kwa nje ya jengo anatumia sabuni kutoka kwenye kifaa cha dawa ya kunawia huku akiwa amepewa kofia ya kujikinga.

vile unavyo ona hapa kuna dawa ya kispesheli ambayo zimeandikwa azithromycin vile inakaa na inatakikana kuwa tunaulizwa kununua sasa izi dawa na kutumia ili itoke iyo ugonjwa inasumbua watu haraka haraka na kutumia hii dawa

Kuna wanawake hapa wamepanga laini wakiwa wanaongojea chanjo ambayo huyu mzee hapa akiwa anapata ama huyu mama mkubwa ambao anavaa barakoa hapa akituonyesha sasa akidungwa na daktari huyo mwingine akiwa na vile ya kudunga.

Hii vile tunavyoona ni dawa amabyo inatoa joto, mwili kuumwa na vitu vinginevyo ambayo mwanadamu ako nayo ama ugonjwa yoyote ambayo kama homa, rubela, vitu zinginevyo ambayo iko na dawa yake hapo.

Kuna daktari ambapo anaenda kuuliza shida ya huyu mteja ambapo amekuja hapo ama mgonjwa akiuliza shida yako ni gani, unaumwa na wapi, sasa ako kwa consultation vile tunavyoona hapa.

Mfanyakazi aliyevalia mavazi ya kujikinga kabisaa yuko ndani ya kiwanda au maabara akiwa amebeba midumu miwili yenye alama ya kemikali. Amevaa mask ya pua au mdomo pamoja na glavu akizingatia usalama dhidi ya sumu au miongozi.

Picha hii inaonyesha daktari wa meno akihudumia mgonjwa kwa kutumia kifaa cha kisasa cha matibabu ya meno. Tumeona mikono ya wataalamu wakiwa wamevaa glavu wakifanya uchunguzi au matibabu ndaniya mdomo wa mgonjwa.

Hapo tunaona jamaa mmoja ambaye anavaa nguo ya jeupe sasa aki spray hapo mahali ingine akiona wadudu na vitu zingine ambavyo huzuia binadamu kuwa na afya njema. Sasa ako kwa kazi vile tunaona.

Vile tunavyoona hapa kuna jamaa ambaye anafukuza hiyo locusts na kuyalinda mashamba yetu na amejitolea, vile tunavyoona. Na sasa, tukisema sasa anafukuza hiyo dudu ambayo inatusumbua hapo kwa mitini.

Vile tunavyoona hapa watu ni wengi na hii gari imeingia aksidenti vile tunavyoona. Kuna gari ingine ambayo inachukua mafuta hapo karibu yake ikiwa imegongana ambaye kuna watu ambao wamekufia hapa vile tunavyoona gari yenyewe imepasuka na umekuwa mbaya.

Chupa ya dawa ya maandishi Cranberry Pills for UTI inaonekana ikiwa juu ya uso wa samawati, ikiwa imezungukwa na chupa nyingine za dawa. Hizi ni vidonge vya cranberry vinavyotumika kusaidia katika kuzuia au kupunguza maambukizi ya njia ya mkojo, hasa kwa watu wanaopata UTI mara kwa mara.

Hii ni huduma ya afya ambayo imekuja hapa kuwalinda ama kusaidia wananchi wao vile inavyoonekana kuna jamaa mmoja ambaye anadunga mtoto wake na wako na barakoa wao wote vile tunavyoona hapa sasa.

Kuna dawa ingine ambapo hawa watu wanatumianga za pills ambapo huwa iko kwa chupa. Na vile iko kwa chupa wanatakikana waende uzwa kuweka hoapitalini ama mahali za mashini mahali zingine.

Kuna watu wawili hapa. Huyu mmoja anauza njugu na vitu vinginevyo. Kuna jamaa mmoja akiwa na kanzu, akiwa na barakoa anaeleza huyu jamaa kitu, fanya hivi na hivi, ambaye pesa yake ni hivi njugu, na vitu vingine unataka kununua, Mhindi huyo ako na barakoa.

Mtu mmoja akishikilia chupa mbili za dawa, moja ya chupa inaonyesha nembo ya maandiko yakifichwa wakati mengine inaonekana kuwa ni chupa ya dawa ya kawaida. Mtu huyu amevaa vazi ya kujikinga na mazingira nyuma inaonekana kuwa ya kawaida, hii inaweza kuwa ni picha ya mtu akionyesha dawa au vidonge anavyotumika katikati matatibu yake.

Afisa wa afya aliyevaa mavazi ya upasuaji na barakoa yuko ndani ya chumba cha kutibu meno. Anaandaa kiti maalum cha wagonjwa ambacho kimezungukwa na vifaa vya kisasa na tiba ya meno. Kwenye ukuta kuna skirini na vifaa vingine. Ukuta kuna vifaa vingine vya kusaidia matibabu. Mazingira ni safi na ya rangi ya kijani nyororo, ambacho kimeleta maandalizi ya daktari kabla ya kuwahudumia wagonjwa.

Inaonyesha kundi kubwa la watu waliokusanyika pamoja wakifanya mazoezi ya viuongo kwa pamoja. Watu wote wamevaa barakoa jambo linaloashiria kuwa tukio hili linafanyika wakati wa janga la Covid 19.Mazingira yanaonekana kuwa ya nje karibu na ukuta na mawe paa la bati, hii inaonyesha mshikamano wa jamii katika kuhimiza afya na ustawi wa mwili huku wakizingatia hatua za kujikinga dhidi ya maambukizi ya covid 19 ambazo wanakataa.

Hapa naona mama, akibeba mtoto wake hasa kuenda kuchukua mtungi wa maji akiweka mgongoni, vile inaonekana kuna wengine haswa wanafanya hivyo wako mbele yao, wako na mtungi vile inaonekana wakienda kuchukua maji mahali, ama sehemu ingine ambazo ziko hizo mahali ambapo wako.

Vile tunavyoona hapa hii ni tangi ya maji nyeupe ikiwa kubwa ambayo inawekwanga maji, ikiwa inatakikana kuachia wananchi ama wakenya ambayo wanataka maji. Wale moja inatakikana kuwa na hiyo maji vizuri iingilie na ichukue na mapipe .

Hapo tunavyoona kuna dawa ambayo imeeka chupa aina ya kapsuli. Sasa tukiangalia hivi hii ni dawa kutoka hospitali ama dawa ya wanadamu ku kunywa au kumeza. Vile inavyoonekana hapa na kuna kifuniko yake hapo aina ya nyeusi.

Vile tunavyoona hapa, kuna watoto ambao wako na mtungi wakiwa ndani ya hiyo pipe ambayo nyuma yake ni chafu, vile tunavyoona, hapo kando kando kuna mawe mingi na hapa vile inaonekana ni sewage. Watoto wanaangalia juu wakiwa wanatazama huyo ambaye anachukua picha.

Hapa tunaona jamaa ambaye anavaa barakoa daktari pia anavaa barakoa akiwa daktari anadunga huyo jamaa akiwa anadunga tetenasi akiwa na nguo ya mgonjwa ama inaumwa na vitu zinginevyo tunaona hapa. Sasa vile anavaa huyu jamaa fulana ya ragi yake ni kijani.

Vile tunavyo ona hapa kuna dawa la vitamini ambayo huitwa Vitamin D3 vile inavyonekanvyo. Ambayo inatakikana iliwatuwachukue wapate vitamin vizuri, kalsiamu na vitu vinginevyo ambayo mtu binadamu huhitajika.

Tunavyoona hapa kuna dawa ambayo imeandikwa vitamin D3 inasaidia watu kutumia na vitamini na kalshiamu na vitu vinginevyo ambavyo hushika, kuna ugonjwa ambayo husumbua watu siku hizi, hiyo ndio inasaidia, inaleta manufaa katika jamii.

Hii ni picha ya chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Chanjo hizi husaidia kulinda watoto na watu wazima dhidi ya magonjwa haya hatari. Sindano, vichupa vya dawa na vifaa vingine vinavyoonyesha maandalizi na kutoa chanjo kwa hospitali na kliniki, kupata chanjo kwa njia bora ya kujikinga, kuuzia malipuko na magonjwa serikali, serikali la mashirika la afya, ambazo zinaukisha chanjo.

Tunavyoona hapa kuna mtu mmoja ambaye wa hudumu ya afya akiwa amevaa barakoa na akiwa na maski, vile tunavyoona ako na shati jeupe na viatu ambavyo zile za sportlight inaonyesha sasa akiwa anaendelea na ku spray kitu ambazo hapo nyuma yake kuna jamaa mwingine ambaye anakaa.

Tunavyo ona hapa kuna jamaa mkono yake ameweka chupa la jeupe na madawa zingine ambavyo inakaa kama miti shamba ama vitu vingine ambavyo watu wa ushago hutumia na dawa zingine za kumeza nayo ndiyo inaonekana hapa.

Gari na magari zingine yamezingiriwa na mafuriko katika eneo la mji. Barabara imejaa maji kiasi kwamba imekuwa vingumu kutofautisha kati ya barabara na mifereji. Hali hii huenda imesababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha na kuashiria changamoto ya mfumo duni ya mfereji ya maji mjini.

Hii vile inaonekana kuna dawa ambayo imewekwa kwa boksi, na ingine ambayo iko kwa chupa, iko kwa meza vile inaonekana. Hii ni dawa ya kutumia, ambacho kichwa ikikuuma unatumia, mwili yote unatumia, sasa ni dawa ambayo inatusaidia sisi kama binadamu vile unavyoona hapa.

Vile tunavyoona hapa kuna tangi ya maji, na tunaona wananchi hapo, kila mtu ako mahali yake akiwa amejenga nyumba kidogokidogo ambayo imewekwa makaratasi, ingine ni nyekundu, ingine nyeupe na vitu vinginevyo, tunapoona hapa na wanyama zingine hapo.

Wahudumu wa afya wanaendelea kumtunza mama na mtoto mchanga hospitalini, huduma bora wakati wa kujifungua husaidia kuokoa maisha ya mama na mtoto, wahuduma hawa wanaonyesha huruma uangalifu na kujitoalea kwao kuakikisha kuwa kila mama anajifungua Salama na Kwa heshima sasa wanasaidia vile ambayo inafaa inasaidiwa.

Vile tunavyoona hapo kuna nyumba ambazo watu wengi wanatoa vitu hapo. Kuna mvua mingi ambayo tunayoona watu wakishika hiyo nyumba, kuna mvua ambayo imenyesha na inasumbua hao watu na mafuriko imeanza kuwachukua hiyo sasa nyumba.

Watoto watatu wamesimama wakiwa na tabasamu kubwa nyusoni mwao huku wakionyesha mikono yako ambayo imefunikwa na udongo au tope. wamevalia mavazi ya kawaida na wanaonekana kuwa kwenye mazingira ya kijani kimbichi yenye miti. Inaezekana walikua wakicheza au kushiriki shughuli za kuchimba au kuchota kitu ardhini.

Bidhaa mbalimbali za asili zimepangwa mezani, nyingi zikiwa katika chupa ya vidumu vidogo vyenye maandishi kama vile deja, nzegamba, sp na leoki . Hizi hueda ni dawa za miti shamba au virutubisho vinavyodai kusaidiwa afya ya mwili au tiba ya mgonjwa tofauti.

Huu unaonyesha moto mkubwa msituni unaoteketeza miti wa uwoto wa asili. Moto kama huu mara nyingi husababishwa na ukame, shughuli za binadamu kama uchungaji wa mashamba au na hata radhi, hasara za moto wa aina hii ni kubwa, husababisha uharibifu wa mazingira kupitia kwa wanyama na hata kuhatarisha maisha ya wanadamu.

Hii inaonyesha daktari au mtaalamu wa afya akimhudumia mwanamke katika kambi ya matibabu au kliniki ya kijamii, mtaalamu huyu anaonekana kuvaa vazi rasmi la kazi pamoja na taa ya kichwani ishara ya utayari wa kufanya uchunguzi wa kina. Watu wengine wamekaa nyuma wakisubiri huduma.

Kuna jamaa mmoja akiwa na pati ambazo limeandikwa waterstep, vile naona ako na furaha anatabasamu, anaangalia vitu vingine ambavyo ako na mkono yake juu anaweka juu akiwa kama anaongelesha mtu mwingine hasa akielekea upande wa kushoto

Tunavyo ona hapa kuna mwanamke ambayo anavaa barakoa na kioo sasa akindungwa na daktari mmoja akiwa pia anavaa barakoa akiwa anasimama hapo huyu akiwa anatazama mahali ingine akiwa ameweka mikono pahali moja vile tunaoana.

Chanjo ya homa ya majano ya STALMARIL imeekwa kwenye meza ikiwa na kisaduku chake. Chupa ya dawa ni ya unga, sindano na unga ya kutengenezewa hii ni chanjo muhimu inayotolewa kwa watu wanao safiri kwenda emeleo .Hiyo ingine ni mambukizi ya homa na ya majano au walio ishi maneno yaliohatarini.

Hapo tunaona wanawake wawili, mhudumu na wahudumu wake akiwa ako furaha, akiwa anasema hapo kuna kazi ,huyu amenisaidia vizuri. Kazi hapa inaendelea ni mzuri, mimi nimetibiwa vizuri ama nimeuguzwa vizuri, kila mtu anaona sasa.

Hapo naona walimu wawili wakielezana wako mbele ya choo na nafikiria ni walimu wa shuleni wanaelezana wanapiga story na vitu vinginevyo ambazo wanaelezana wakipatiana ama wakijipatia mawaidha na vitu vinginevyo.

Daktari au mtaalamu wa tiba anamsaidia mwanaume kufanya mazoezi ya mwili kwenye mikeka wa rangi. Hii inaweza kuwa sehemu ya mazoezi ya kufanyia urekebishaji baada ya ajali au ugonjwa unaosababisha udhaifu au misuli. Mazoezi haya hufanyika taratibu kwa msaada ili kuhakikisha usalama na ufanisi.

Mtoto mdogo aliyevaa nguo ya pinki anasaidiwa kutembea ndani ya chumba cha mazoezi ya tiba. Amevalishwa vifaa maalum kwenye miguu, huku watu wazima wakimsaidia kwa mkono, na kumwekea salama.

Hii ni chanjo MMR VaxPro, inasaidia kuzuhia magonjwa matatu , zuruwa mmatende na rubela. Watoto wengi upata chanjo hii katika kliniki kwa linda zidi ya kuwa atari. Ni chanjo salama na umuhimu sana kwa afya ya umtoto na jamii kwa ujungla. Napatika na katika vitu ya afya kote nchini. Hapo Kenya sasa. Natsikizi inaendelea sasa kutuwatimu.

Inaonekano kuna jamaa ambazo ni mgonjwa amelazwa hapa kitandani, sasa akitibiwa na daktari mwingine hapa ambaye amevaa sare ya kijani, akiwa anasaidia sasa huyo jamaa. Ambaye anagusa gusa kama yeye ni mgonjwa sana ama kuangalia.

Katika hii kitu, mtu mmoja anashikilia chupa ya dawa ilioadikwa Motrine , ukuuh akimina kidonge kimoja cha rangi ya machungwa kwenye kigaja cha mkono mwingine. Mtu ni dawa ya kutuliza mauivu na kupunguza oma.

Inaonyesha mama aliyejifunga akiwa amelala kwenye kitanda cha hospitali huku akimshikilia mtoto mchanga pembeni yake kuna kundi la watu walioyomzunguka wakionekana kumpa pongezi au kutembelea wengi na amevaa mavazi ya heshima na mmoja wao anaongea na mama huyo ishara ya kuonyesha mshikamano. Miathari ya picha inaonyesha upendo, mishikamano au jamii ya umuhimu wake.

Hii inaonyesha shughuli ya matibabu ya meno. Tunaona wagonjwa wakiwa wamelala kwenye kiti cha daktari kwa meno huku madaktari wawili wakiwa wamevaa barakoa na glavu wakimhudumia. Wanatumia vifaa vya matibabu ya meno. Vile tunaona inaonekana wanatoa huduma ya uchunguzu au matibabu ya kinywa.

Kuna jamaa mmoja akiwa amebeba mwingine anataka kuvukisha hii mahali ya maji. Vile inaonekana huu jama amepanda mgongo yake akiwa nataka kuweka huyo upande mwingine. Sasa kuna jamaa wengine wakiwa wanaongojea ama wanakaa pamoja wakingojea hiyo mahali.

Inaonyesha mhudumu wa afya aliyevalia koti jeupe na barakoa, akimpima, kumchunguza mgojwa anayevalia shati la mistari wa kofia. Hii inaashiria itoaji wa huduma za afya kayika mazingira ya jamii na kliniki za nje.

Tunavyoona hapa kuna watoto wawili ambao wananawa mikono, hapa inakaa mahali ya wahudumu wa afya ama mahali pa shule ambao watoto wanakujanga ndio wanajua kusafisha mkono au wanaogopa sasa wapate vitu vingine ambavyo haisaidii.

Kuna mama mmoja ambaye anachota maji kwa hizo matanki na jamaa mwingine anavaa barakoa akingojea na akiwa na mitungi mingine sasa pia huyo mama ako na mitungi mingi bado anachota maji vile anaonekana.

Vile tunavyoona hapa, kuna jamaa mmoja akiwa anaangalia ile kitu imeandikwa hapo akiwa ni kama huyo ni daktari, ameweka nambari yake huko akiwa anasema yeye akona miti shamba ambayo inaezaleta mapenzi juu hii kitu sio mzuri.

Vile tunavyoona hapa kuna jamaa wawili ambao wanashika mtungi hapa na wako na nguo ambayo inafanana vizuri sana, ikiwa inafanana wanashika pamoja na hiyo mtungi wakiweka hapo chini sasa.

Hapo kuna daktari la sikio ambaye anasaidia mzee hapa kwa sikioni akiwa ameweka kitu, akiwa ako na glovsi na vitu vingineyo ambayo huhitajika hapa kwa maskio yake kuna jamaa mmoja ambaye anasaidia hapo kando akiwa anasema wacha nikushikilie hapo maskio yake.

Tukiangalia hivi kuna wanafunzi wengi hapa wakiwa wanasoma. Kuna mwanafunzi mmoja anakaa huko mbele akionyesha mfano kwa wanafunzi wengine, sasa mwalimu ameshika hapo mgongo akiwa anaangalia mtoto huyo.

Tukitazama hivi kuna daktari na mgonjwa mmoja wakiulizana hapo shida yako ni nini? Daktari tunaona akiwa anavaa koti jeupe na barakoa jeupe akiwa anauliza shida ya huyu jamaa ni wapi anaumwa na huyu jamaa anavaa barakoa vile tunaona.

Kuna jamaa wawili hapa, wakiangalia mtu wakisaidia meno yake, wameeka kitu kwa mdomo yake hasa wakiangalia shida ako nayo, wanavaa barakoa, kofia na wakiwa wanavaa glovsi na vitu vinginevyo ambayo inahitajika hapo kwa mdomoni.

Kuna daktari la meno ambapo anasaidia huyu jamaa akiwa amevaa glovu na barakoa. Sasa huyu jamaa amelazwa hapo akiwa anaangalia mdomo yake ndani akiwa anaona hapo kuna meno yake shida hapo hizi vile tunavyo,,,,,

Vile tunavyoona hapa kuna kitu ambayo chakula ambayo anafanyiwa katika meno ya huyu mama ambaye analazwa hapo kitandani akisaidiwa na huyo daktari mwingine sasa akasema, vile anasema hapa tunaona mdomo yake akiwa anaweka kitu hapa.

Hapo naona chanjo ya MMR vaccine na measles na vile naona hii ambayo inasaidia kuzuia hizo vitu amabazo zinakuja ama ugonjwa ya watoto au watu wengine ambazo wanachukua hii polio kwa siku hizi.

Vile naona hapa kuna watu wawili ambao ni watu za cleaners ambao wanasafisha hapo barabarani, ambao huchukua regi na vitu zingine, sasa wanafagia hizo takataka na wanafanya usafi area juu vile mji ukuwe unang'ara na pahali pakutumia ama barabara za kutumia gari inatakikana hivo sasa unafanya ndio wako uniform .

Kuna mama mmoja akiwa na mkono yake kwa maji, akiwa na furaja ya kusema amepata maji vile tunaona ama dalili ambayo tunaona hapa maji ni heri usafi, pia maji inatakikana kwa kila mahali.

Kuna dawa zingine hapo za chanjo za Rubela za kutoka hospitalini ambapo imeenda kuwekwa jamii ama kupatana nayo watu ambao wako na hiyo uelezi. Zingine zimepata wamepata hiyo chanjo kuwa na.

Hapo kuna daktari mmoja na mwanamke mmoja, daktari akiwa anauliza shida yako ni gani akiwa ameshika mkono akiwa anauliza umekuwa mgojwa lini? ama ugonjwa yako ni wapi vile inavyoonekana na pia daktari akiwa anauliza mgonjwe yeye anaitwa nani.

Kuna daktari mmoja kiwa anachukua sindano akiweka hiyo dawa akichukua anataka kudunga watu ama watu wakiwa wanaongojea ni watu ambao wagonjwa wamekuja wamelazwa hapo hosiptalini wakiwa wanachukua hiyo dawa ndo inaonekana hapo.

Eee hii ni dawa ya kutuliza maumivu zinazojulikana kama analgesics . Hutumiwa kupunguza maumivu ya kichwa, tumbo, meno au maumivu baada ya upasuaji. Chupa kubwa huweza kuwa kwa matumizi ya hospitali au wagonjwa waliolazwa. Ni muhimu kutumia dawa hizi kwa kipimo sahihi na kuepuka madhara ya matumizi holela bila ushauri wa daktari yanayoweza kusababisha matatizo ya kiafya.

Hii ni Folic acid na Iron ambavyo ni muhimu sana hasa wanawake wajawazito. Folic acid husaidia kuuzia matatizo ya ukuzaji na mtoto tumboni. Hasa matatizo ya uzi na uti wa mgongo ayo na maudini ya chuma husaidia kuongeza dawa mwilini kuzuia mapungufu yanasababisha uchovu na udhaifu. Matumizi ya virutubisho hivi husaidia afya bora na mtoto, mama na mtoto, ni muhimu kutumia na ushauri wao.

Mwanamke aliyeti kwenye kochi akiwa katika hali ya dhiki. Mtu mwingine aliyevaa glavu, barakoa na mavazi ya kiafya anamsaidia au kumwangalia kwa makini mazingira ya ndani inaonyesha hii ni inaweza kuwa ni huduma ya afya au nyumbani au hali ya dharura.

Hii ni sabuni ya mitishamba inayoitwa Tiba Herbs Research Powerful Soap. Sabuni kama hii hudai kusaidia katika matatizo ya ngozi kama vipele, mabaka au harufu mbaya ya mwili. Wengine huamini kwa tiba ya siri au matumizi ya kiroho kabla ya kutumia hii vizuri haina ya ngozi au kuakikisha hauna mzio. Ni muhimu kutumia kwa usahihi na kushauriwa na wataalam wa afya ya tiba ya mitishamba.

Tunaona hapo hali ambayo imekauka sana. Hata ng'ombe imekufia imekua sasa wamekosa mvua hao watu. Ni watu wambayo wanakuwanga wafungaji wa ng'ombe ama za mbuzi ambapo wamekosa mvua.

Kuna mama mmoja akiwa anamsaidia na daktari hapo kwa skio lake akiwa ameonekana kitu imemuingia ndani . Sasa amekuja hudma ya afya ili aweze kutatua shida yake ama kupata uzuri hapo.

Mfanyikazi waw afya akiwa kazini akifungua boxi kubwa la vifaa muhimu, masanduku yaliyoandikwa Covax yanaonyesha kuwa haya nii vifaa vya afya, huenda ni chanjo au vifaa vya matibabu vile tunaona.

Vile tunavyoona hapa, mahali kioski ndogo ambayo ikona maji, ambayo maji inaachiliwa, watu wanakuja kuchota hiyo maji, wakiwa wana furaha na kukuja pamoja, wakipenda na kuwa hiyo vile inavyoonekana kuna watu wengi hapo.

Mtoto anapewa chanjo ilikumkinga dhidi ya magonjwa hatari kama polio, surua, pepo punda na mengineyo .Chanjo usaidia mwili wa mtoto kujenga kinga mapema kabla ya kushambuliwa na magonjwa hayo ni njia salama rahisi na kuokoa maisha .Wazazi wote wanapaswa kuhakikisha watoto wanapokea chanjo zote kwa wakati ili wawe na afya njema na maisha marefu sasa wakue nayo hivyo.

Kuna nyumba kubwa inayoshika moto. Moto mkubwa unaoonekana ukitoka kwenye paa huku moshi mweusi mzito ukipanda juu angani. Majirani na watu wakijaribu kukusanyika kwa umbali wakiangalia na ufa wa mshangao. Hakuna gari za mzima moto linaloonekana bado lakini mazingira yanaonenyesha hali ya taharuki. Nyumba hii inaonekana kuwa na makzi na vitu zingine.

Hapo tunaona dawa la vitamini aina ya vitamin D three akiwa ameeka kwa mkono yake. Anataka kumeza hiyo dawa, hiyo dawa inafaida mzuri. Ukiwa kama huna kalshiamu ama vitamin itakusaidia.

Kuna daktari na mgonjwa. Huyu daktari akifanya amelala huyo mgonjwa akiwa na barakoa. Ameshika mguu yake akiwa anaskia uchungu sana.

Hapo vile tunavyoona kuna mama mmoja ambaye anavaa koti ya buluu ambayo anaambia huyo msichana mwingine hivi ndo tunafanyanga tukiwa madaktari ama kuna wengine ambao wanaulizana vitu ambavyo inatakikana.

Vile tunavyoona hapa tunaona mgonjwa mmoja amelazwa kitandani hapo chini akiwa anaangalia meno yake kama iko na shida ama haina shida ama anaumwa meno sasa huyu ni daktari wa meno vile tunavyoona hapa sasa.

Tukiangalia hivi kuna dawa ambapo hii inaitwa Azithromycin. Vile hivyo ni dawa ya infeksheni unapata huko hospitali ukiwa unataka na hii habaini ama noti la nne ambapo huwa unapata kwa hospitalini.

Vile ninavyoona hapo kuna madamu mmoja ambaye amevaa barakoa na koti lenye imeandikwa kitu hapo, sasa akipatia watu mawaidha ambayo watu wamekuja wanakaa, watu wakiskiza yeye mkono yake anapeleka hapo kwa hapo akiwa anazungumza.

Vile tunavyo ona hapa, kuna maji mingi katikati ya manyumba hayo. Kuna wanawake wawili wakitembea ndani ya hio maji, vile wasikiwe wakienda kununua hizo makuni ambao wanataka kuweka kwa motoni, vile ninavyo ona hapo.

Vile tunavyoona hapa, hapa kuna watu wengine ambao wanatuonyesha bachi ya kuzuia ukimwi na vitu vinginevyo ambaye huonyesha vitu, wanasema sahii kwa vile ambavyo huitwa hizo ukimwi na vitu vinginevyo ambaye huzuia hiyo vitu ama ugonjwa.

Hapa vile inaonekana kuna bidhaa zile watu wananunua na miti shmba vingine ambavyo watu wanaonekana wanauza ndio wananunua watu wakitoka pahali pengine ama kutoka ulaya ama mahali mengine, ama nchi hii ya kenya ambazo kuna pande zingine zinanunuliwa.

Hapa naona kifaa ambacho kimetengenezwa kwa mti ambazo watu wa kichaka au watu wa ushago wanatumia kukunywa nayo maziwa zingine kuweka miti shamba zao na madawa zingine naona hapa zikiwa wameweka pamoja na kufuatilia kabla ya kuzingatia maelezo hayo .

Vile naona hapo ni mahali pa huduma ya afya hospitalini, mtu anaweka mikono yake juu akichukua vitu hivyo, akisema weka mikono yako juu na ufanye hivi, daktari akieleza vile afya yake itarudia na vile itakuwa.

Kuna watu wanaopita ndani ya maji. Hiyo maji ni mafriko ya mvua. Kuna gari mbili ambayo imeanguka ambaye imeingia ndani ya hiyo maji na watu wakitazama.

Wagonjwa wamelazwa kwenye vitanda vya hospitali, wakiwa katika wodi yenye shughuli nyingi. Baadhi yao wamewekwa, dripu huku wengine wakijifunika kwa mashuka. Mwonekano wa nadani ya hospitali unaonyesha changamoto ya msongamano.

Ni picha ya dawa aina ya vitamin D19 yenye ujazo wa elfu mia tatu IU kwa kumletea mmoja vitamin D3 inayojulikana pia kama cholecavarol hutumia kusaidia mwili kunyonya kalshiamu ili kujenga mifupa imara. Inaweza kutumia kwa njia ya sindano au kunywa. Picha naonyesha boxi yenye ambulensi tano moja na chumba moja.

Vile tunavyoona hapa, hapa kuna dawa, hii dawa ni chanjo. Chanjo la rubella virus ambayo inatakikana izuie hiyo rubela vile inatakikana, watu watumie na wachukue ili wasipate hiyo ugonjwa mbaya ambayo inahitajika.

Hii ni ile kitu wanawake wa mbeleni wakiwa wanatumia. Wanaweka maziwa, nyama, maji .Hata hatukua na kikombe walikua wanatumia hizi. Vile zinavyoonekana wameweka ndani yake kitu wamekichonga vizuri. Na kuna hapo karibu yake kuna chupa vile tunavyoona.

Daktari wa meno akiwa amevalia mavazi ya kujikinga, anazungumza na mtoto mdogo aliyeketi kwenye kiti cha kliniki pamoja na mamake, daktari anaonekana kushikilia mfano wa meno na mswaki akitoa maelezo ya umuhimu na kusafisha meno kwa njia sahihi.

Hii ni chanjo dhidi ya homa ya manjano inayojulikana kama yellow fever toxin . Chupa ya chanjo inashikiliwa kwa glovu ya kijani ikionyesha tahadhari na usafi unaohitajika katika matibabu. Karibu nayo kuna sindano tayari kwa hayo matumizi. Chanjo hii ni muhimu sana kwa watu wanaosafiri.

Daktari wa macho, anamfanyia mgonjwa uchunguzi wa macho kwa kutumia kifaa maalum. Uchunguzi huu husaidia kugundua matatizpo ya macho kama vile, kushindwa kuona vizuri , presha ya macho ama matatizo mengine. Ni muhimu kwenda kupima macho mara kwa mara, ili kupata matibabu mapema na kulinda uwezo wa kuona. Huduma hii hutolewa hospitali na kusaidia watu wengine kuboresha maisha yao ya kila siku.

Vile naona hapo ni mtiki zina nguvu ya kiume. Sasa vile inaonekana hii ni dawa ya kemikali ambayo watu hutumia, kutumia hivi wanaume kutumia na kuenda ikiwa ngumu vile inaonekana husaidia na usikiaji wa haya matokeo vile inaonekana.

Hii ni hospitalini, kuna jamaa akona dawa na risiti yake ya kuandikia dawa, vile tunavyoona hapa. Mkono yake ameweka dawa ingine, ingine ameweka ile risiti yake ambazo zinaenda kununuliwa dawa na zingine ambavyo iko.

Hapa kuna wamama na mwanaume mmoja wakifagia uchafu. Alafu sasa kila mmoja anavaa barakoa akianza kutoa hiyo uchafu na vitu vinginevyo takataka ama hizi chupa zingine ambazo ziko hapo.

Mwezeshaji anafundisha kuhusu usafi wa hedhi kwa kutumian pedi la kike. Mafunzo haya huwasaidia wasichana kuelewa jinsi ya kujitunza wakati wa hedhi, kubaki shuleni bila aibu na kuna afya njema. Elimu kama hii ni muhimu kwa kuwajenga wasichana ujasiri na maarifa ya kukubaliana na changamoto za maisha ya kila siku yenye inakuanga sasa kila siku inatendeka.

Mtu aliyevaa buibui meusi anatembelea katika eneo kame lenye udongo mekundu huku akiwa amebeba matawi makubwa ya miti mbegani. Mandhari yanaonyesha miti michache iliyokauka na majani machache ardhini ikiashiria ukame na msimu wa kiangazi.

Hapa naona uhuduma wa afya umekuja hapa kudunga mama ambayo wanaziua sasa hiyo rubela virus kama haezi pata. Wanazuia hiyo ugonjwa wa rubela. Ikiwezekana wanataka kudunga hapa nchi yote sasa tuwe tayari.

Huyu sasa ni mgonjwa wa meno, sasa amelazwa kwa kitandani, vile hivi akiwa anasaidia hapo kwa menoni akiwa anasikia ugonjwa wa meno. Hapo vile naona kuna daktari wawili wanasaidia wote wamevaa hapo barakoa vile naona.

Hizi ni dawa za afya za wanawake. Mara nyingi hutumiwa kutibu maambukizi ya sehemu ya siri, kuboreshe usafi na uke, huu husaidia uzazi. Kabla ya kutumia dawa yoyote ni muhimu kushauriana na daktari au mfamasia. Usinunue dawa bila kuelewa matumizi yake vizuri, kwani inaweza kuwa na madhara ya afya ya wanawake, hii madhara ya afya matibabu.

Picha inaonyesha madaktari wakiwa kwenye chumba cha upasuaji. Wamevaa mavazi ya kinga na upasuaji pamoja na barakoa, glavu au kofia za upasuaji nayo ajili na usafi na kujikinga. Mmoja wao anaonekana akiwa makini akiendelea upasuaji huku wengine wakimsaidia mazingira ya chumba ni safi yana vifaa vya hospitali. Picha inaonyesha hali ya uangalifu mkubwa, taalumu ya udaktari na umuhimu wa huduma bora za afya hospitalini.

Hapa vile inaonekana kuna maji mingi na jamaa wa bodaa akibeba maziwa na mwingine akisaidia huyu jamaa wa boda kutoka kwa hiyo maji akisaidia na kusukuma hiyo boda. Vile inaonekana watu wanasaidiana hapo na maji ni mingi inaweza kuwa maji ya mvua na mafuriko.

Hapa naona madaktari watano ambao wanaangalia ile mashini, vile sasa kuna mgonjwa wanatibu vile anakaa na ile hali ako, na wanaangalia sasa nikaa wanafanya oparesheni.

Hapa naona huduma wa afya wamekuja pamoja. Sasa wamekujia mtoto kudunga. Sasa waudumu wa afya na mama na mtoto wake, sasa hapa kuna wengine ambazo wanatarajiwa kudunga na wakingojea wakiangalia izi zingine. Unaona mtoto ambazo ameshika kitwapa, nafikiria pia amengoja pia yeye andungwe.

Vile tunavyoona hapa, tunaona dawa rangi yake ni kijani ambayo inaitwa ibuprofen ambayo inasaidia huku mwili ikikuuma ama kichwa ikikuuma vitu ambavyo viko hospitalini vile inaonekana, vile tunaona.

Kuna mtoto mmoja hapa na mama yake, mtoto anachukua polio vile tunavyoona . Huyu sasa ni CHV ambaye amekuja hapa sasa wakisaida wanachi kupata hiyo poilio na vitu vinginevyo ambayo mtu huhitaji kwa hosipitalini ama afya yao.

Hii ni choo ambacho jamii hutumia wakiwa wanaenda kazi ama wakiwa wanapita barabarani ama wakiwa wanapata mahali sasa wakiwa wanapata haja ndio wanaingia hiyo choo ambayo iko hapo kwa jamii.

Mama ameketi kwenye kitanda cha hospitali, akiwa amevalia nguo ya wagonjwa, na alimbeba mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni. Anaonekana kumwangalia mtoto wake kwa upendo huku akiwa kwenye wodi la kujifungua. Mazingira yanaonekana kuwa yanaonyesha vifaa vya hospitali kama vile kitanda kingine cha meza ya upande, huu ni wakati wa furaha na mafanikio baada ya kujifungua salama.

Vile tunavyoona hapa kuna rubela, vairasi ya rubela ambayo imekuja siku hizi, watu wanapatiwa hiyo rubela vairasi dawa yake ambayo imeletwa hapa kwa chupa imeandikwa hiyo kitu sasa kuna sindano karibu yake ndo inasaidia watu wadungwe.

Vile ninavyo ona naona hapa wanawake wengi hapa inakaa mahali pa hospitalini ama mahali pa huduma za afya zikionekana. Kuna mwanamke ambaye anatabasamu kitu ama anatazama kitu mwingine anaingia kushoto ama kulia wengine wawili wakipiga story wakifanya kazi yao.